Huu ni ufuo wa bahari. Naona mchanga wa baharini, maji, na mtu aliyesimama kando ya maji. Kuna mawingu meupe angani, na kuna miti ya minazi mingi.

Huu ni ufuo wa bahari. Angani kuna mawingu machache meupe, kando ya ufuo kuna miti mingi ya minazi.

Kuna watu wa jinsia ya kike na ya kiume wamevalia tisheti za rangi ya samawati na kofia za rangi hiyo hiyo wengi wao wameinua mikono yao juu.

Kwenye picha hii kuna umati wa watu wa jinsia ya kike na kiume waliokusanyika nje ya kanisa kuna gari katikati ya umati, kanisa hili limejengwa kwa mabati.

Hawa ni watu wa jinsia ya kiume, wengine wameketi na wengine wamesimama, wengine wanaandika na wengine wanasoma wameshikilia karatasi na kalamu.